Mwanamke aliyembeba mtoto mgongoni, ameketi mbele ya meza ambako maafisa wawili wameketi. Mmoja anaandika na mwingine anatumia simu. Wote wameva barakoa na wanafanya kazi chini ya hema.

Watu wamesimama kwenye foleni wakipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa. Mtu anayechanjwa anaketi kwa utulivu huku wengine wakisubiri zamu yao. Mazingira yanayoonyesha juhudi za jamii katika kujikinga na magonjwa kupitia chanjo.

Wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya kujikinga wanamhudumia mgonjwa aliye katika kitanda cha hospitali. Mgonjwa anaonekana kuwekewa oksijeni na vifaa vya matibabu vimewekwa kando. Mazingira yanaonyesha tahadhuli kubwa ya kiafya huenda kutokana na ugonjwa wa kuambukiza.

Mtu anapewa chanjo. Mvulana anapakia dawa na vyandarua kwenye begi na mtoto amelala ndani ya chandarua. Hizi ni njia za kuzuia malaria. Kupata chanjo, kubeba kinga na kujifunikia usiku.

Kliniki ya rununu ya Beth Mungo cancer foundation imeengeshwa tayari kutoa huduma. Malori yana maandishi yanayoonyesha inalenga saratani ya matiti, shingo ya kizazi na tezi ndume.

Mtu anaonekana akiwa na tabasamu pana, ngozi laini na yenye afya, na nywele ndefu zenye nyufu. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya waridi hafifu ikisisitiza utulivu wa picha na kuonyesha hali ya furaha na afya njema.

Mfano mkubwa wa jino imewakwa karibu na kifaa cha daktari wa meno chenye kioo cha buluu. Mandhari ya rangi ya buluu inaashirisha usafi na huduma ya afya ya kinywa. Mazingira inaonyesha tangazo au elimu kuhusu afya ya meno.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na barakoa akimchunguza mgonjwa kinywani. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha meno. Kifaa cha matibabu kinaonekana karibu. Chumba kinaonekana kuwa safi na chenye mwangaza mzuri.

Meno ya mbele yanaonekana kuwa yamevunjika na mengine yana madoa ya kahawia yanayoashiria kuoza au kutunzwa vibaya. Hali hii inaweza kuathiri tabasamu na afya ya kinywa kwa ujumla.

Wahudumu wa dharura wamevaa sare nyekundu wakisaidia kwenye eneo lililoadhiriwa na moto. Watu wengi wamekusanyika wakitazama huku jengo kubwa lilionekana kuwa liliungua. Watu wa msaada wanakagua eneo kwa makini.

Mfanyakazi wa afya amekei mezani mbele ya ofisi safi yenye rafu zilizojaa vifaa vya matibabu. Karatasi na mafaili mbalimbali yapo mbele mezani. Kompyuta ipo upande wa kulia na kuna mwangaza wa kutosha kupita dirishani mawili ya wazi.

Mashine ya kisasa ya kiafya imeyafungua mkutano, ikiwa karibu na kisanduku cha umeme, chenye vitufe vya kuendesha. Mashine hiyo huenda inatumika kwa uchunguzi wa meno au kichwa hospitalini. Mazingira ni safi na yanayo onyesha mpangilio wa kitaalam.

Kifaa cha tiba kimewekwa juu ya meza ya mbao. Kina nia nyekundu na nyeusi iliochanyangika pamoja na ya plug ya umeme kina virubutishi na vifungu vya kutibiti kiwango cha nguvu na njia ya matibabu.

Meza ya chuma imezingirwa na vifaa vya matibabu ikiwemo sindano , glavu, chupa za dawa na vitambaa. Rafu za plastiki za rangi tofauti zimepangwa ukutani zikiwa na vifaa mbalimbali vya huduma za afya. Mazingira yanaonyesha chumba cha huduma ya kwanza au matibabu kliniki.

Meza ya mahabara ina vifaa vya kisayansi .Darubini imewekwa mbele ya mashini kubwa zenye maandishi course lab . Chupa ndogo zenye zowefu na nyaya za umeme zinaonekana pia. Dirisha dogo lipo kushoto ikionyesha ukuta wa blue nje.

Hii hospitali imejaa vifaa vya matibabu kama sindano iliyo fungashwa. Chupa ya dawa, glavu na vifaa vya kuchunguza magonjwa. Vifaa hivi vinaonekana kuwa vimepangwa tayari kwa matumizi ya huduma ya afya.

Chupa la kisanduku vinaonyesha dawa ya vitamin A . Ni kipimo cha elfu mia tano IU kutoka kampuni ya HealthAid. Ina vidonge mia moja vinavyotumika kumeza kidonge kimoja kwa siku.

Mkono uliovaa glovu ya kijani unashikilia chupa ya chanjo ya kufua kikuu. Pembeni kuna sindano iliyo tayari kwa matumizi. Mazingira yanaonyesha maandalizi ya utoaji chanjo hospitali au kliniki.

Wanawake na watoto wameketi chini kwenye nyasi karibu na majengo ya mawe. Baadhi yao wanawabeba watoto wachanga huku wengine wakizungumza au kutazama pembeni. Mandhari inaonyesha mazingira ya maisha ya kila siku.

Wanafunzi waliovaa sare nyeupe wameketi kitandani kila mmoja akiwa amembeba mtoto mchanga mkononi. Mazingira yanaonyesha uwezekano wa kuwa kwenye taasisi inayoleta akina mama au kituo cha malezi kwa wasichana.

Mtoto mchanga amelazwa kitandani akiwa amefunikwa kwa blanketi na kuvaa kofia ya pinki. Mzazi wake amemshika kichwa kwa upendo huku akiwa na bangili ya hospitali mkononi . Mazingira yanaonyesha wodi ya wazazi hospitalini.

Mchezaji wa kandanda ameketi uwanjani akishika paja lake Kwa maumivu makali. Uso wake unaonyesha uchungu. Huenda ameumia wakati wa mchezo. Jezi yake ina nambari 27 na mazingira yanaonyesha uwanja wa mchezo wa nyasi.

Mguu umevimba na una michibuko ya rangi ya zambarau na buluu, hali inayoweza ashiria kuumia kwa kifundo cha mguu au kuvunjika. Mgonjwa anapaswa kupata matibabu ya haraka ili kuepuka madhara zaidi.

Mguu umevimba na unaonekana kuwa na alama za majeraha au mchubuku. Hali inayoweza kuashiria kuumia, kuvunjika au kuumia kwa tishu laini kama vile kuumia kwa kifundo cha mguu.

Mimea inayochanua yenye majani mabichi yaliyosokota. Inaonekana kuna haina mbili tofauti ya mimea zikichanganyika. Jua linaonekana kuangaza kwenye baadhi ya majani yakionyesha rangi angavu na vivuli.

Picha inaonyesha mimea ya mbarika ikiwa imestawi kwenye shamba la kijani kibichi. Majani ni mapana na yenye mikato ya pembe tano au zaidi huku mashina yakiwa na rangi ya kijivu nyekundu . Mazingira ni ya kijiji yenye miti mingi na mwangaza wa jua .

Mimea ya ndizi na mingine ya mboga imeota vizuri kwenye bustani yenye mwangaza wa jua. Majani ni ya kijani kibichi wakionyesha afya njema ya mimea. Mazingira yanaonyesha shamba ndogo la nyumbani au bustani ya kijijini.

Ua dogo la njano limejitokeza mbele huku sehemu ya nyuma ikionyesha mawe makubwa, majani na miguu ya msichana aliyevaa viatu vya kijani na sketi nyeusi. Mandhari inaonekana kuwa ya kijijini.